Kilimo cha hidroponiki ambacho hutumia mabomba na maji bila udongo. Kilimo hiki hakiitaji sehemu kubwa ya shamba ila ni mahali padogo tu pa kuweka mabomba na maji ili kuzalisha vyakula.

Ukulima wa kisasa ambao unawezesha mkulima kuzalisha mimea akitumia vijisanduku vidogo na maji. Ukulima huu unahitaji sehemu ndogo tu ili kuendeleza na kupata mazao ya hali ya juu.

Mpango mpya wa kuzalisha mimea unaotumia unaotumia maji bila udongo, mpango huu unahitaji vifaa ambavyo vinaweza kuhifadhi maji ambayo mizizi ya mimea inaegemea.

Kilimo cha kisasa ambacho kinajulikana kama hydroponic hutumia mapomba na maji bila udongo. Kilimo hiki hakitaji sehemu kubwa ya shamba ila ni mahali pa dogo tu pakuweka mapomba na maji ili kusalisha vyakula.

Ukulima wa mboga wa kisasa ambao unajulikana kama ukulima wa haidroponiki. Ukulima huu unatumia mabomba ambayo yanajazwa na maji kisha mizizi ya mboga zinazopandwa inaegemea kwenye maji na kuwezesha mboga kunawiri.

Mmea au mboga zinazokuzwa kupitia kilimo cha hydroponic . Kilimo hiki hutumia mabomba ya maji bila udongo. Kilimo hiki kinahitaji sehemu ndogo tu ili kuzalisha vyakula.

Kilimo cha hydroponiki ni kilimo cha kisasa ambacho kinazalisha mazao kutumia mabomba ya maji bila mchanga. Kilimo hiki kinahitaji sehemu ndogo tu ya kueka mabomba ya maji, ili kuzalisha vyakula.

Mpango mpya wa kuzalisha mboga unaotumia maji bila ya udongo. Mpango huu unahitaji vifaa ambavyo vinaweza kuhifadhi maji ambayo mizizi ya mboga inaegemea.

Mfumo wa kupanda mboga aina tofauti kupitia kilimo cha hydroponiki. Kilimo hiki kinatumia mabomba ya maji bila udongo kuoteza mboga. Kilimo hiki kinashi hitaji sehemu ndogo tu ili kuzalisha vyakula.

Kilimo cha kuzalisha nyanya. Nyanya ni kiungo muhimu kwani kinaongeza utamu kwenye chakula. Nyanya pia zina madini ambayo mwili unahitaji. Nyanya zinaweza kuliwa zikiwa mbichi au zimepikwa.

Kiwanda cha kuchakata maua ya kuuzwa, kwenye masoko ya ng'ambo. Masoko ya ng'ambo, yana bei ya kuridhisha ya maua. Watendakazi wamevalia sare za kazi, zinazofanana, na pia zana za kinga.

Ukulima wa kisasa wa ufugaji wa mifugo.Ng'ombe wameweka kwenye zizi la kisasa wakingojea lishe. Mifuko imewekwa katika hali ya usafi ili kuzuia magonjwa na uchafu unaoharibu mazingira.

Shamba la kuzalisha mboga aina ya kabeji. Shamba la mboga linahitaji kutayarishwa kwa utaratibu mkubwa. Mboga hizi ni rahisi kuzalisha na zina madini yanayosaidia mwili kunawiri.

Kiwanda cha usindikaji wa malighafi ya mimea. Kiwanda hiki kinasindika nyanya zilizovunwa kutoka shambani. Baada ya usindikaji, nyanya zinaweza kudumu kwa muda mrefu bila kuharibika.

Shamba maalum la kuotesha uyoga. Uyoga ni mboga za muhimu kwani zina madini yasiyopatikana kwa urahisi. Uyoga pia huwa unauzwa kwa bei nzuri wakati unapelekwa sokoni.

Nyumba maalum ya kuwezesha kupanda na kuotesha mimea katika hali iliyo dhibitiwa. Mimea iliyo nawiri ya kijani kibichi. Paa na kuta zilizotengenezwa ili kukinga mimea.

Mfumo wa kilimo ambao unanyinyiza maji kwenye shamba kupitia mifereji ya maji. Mfumo huu ni muhimu, kwani mimea haiwezi kunyauka. Mimea hupandwa kwa utaratibu, ili kuvuna kuwe rahisi.

Shamba la mboga ambalo linanyunyiziwa maji kwa mpango wa umwagiliaji kupitia mabomba. Shamba liko katika hali nzuri kwani halina kwekwe. Mboga zikinawiri huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa ili mkulima apate faida.

Mfumo wa kuchimba mitaro ya kushikilia maji kwenye shamba ili kusaidia mimea isinyauke. Mfumo huu ni bora zaidi kwa mmea wa mpunga. Wakati mpunga unanawiri, huvunwa, hukaushwa na hupelekwa sokoni kwa kupata faida.

Upanzi wa mboga ni muhimu sana, mpango wa unyunyizaji maji kwenye mboga, zilizopandwa, kupitia mabomba, unaendelea. Mboga zikinawiri, huvunwa na kutumika kama lishe.

Shamba la viazi vitamu .Shamba hili linanyunyiziwa maji ili mimea isinyauke. Baada ya kunawiri viazi vitamu vitavunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mfumo wa kunyunyizia mimea maji, kupitia kwa mifereji na mabomba ya maji. Mpango huu unazuia mboga zisinyauke, hata wakati wa kiangazi. Mboga zikinawiri huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa ili kupata faida.

Mpango wa kunyunyuzia shamba la mboga maji kupitia mifereji na mabomba. Shamba liko katika hali nzuri kwani halina kwekwe. Mboga zikinawiri, kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa, ili mkulima apate faida.

Shamba la mboga ambalo linanyunyiziwa maji kwa mpango wa umwagiliaji maji kupitia mabomba. Shamba liko katika hali nzuri kwani halina kwekwe. Mboga zikinawiri huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa ili mkulima apate faida.

Shamba la mboga za kienyeji linanyunyiziwa maji kupitia mifereji midogo iliyoko kwenye bomba la maji. Shamba hili halina kwekwe hata moja. Mboga zikinawiri huvunwa na kupelekwa sokoni.

Mboga za kienyeji. Mpango wa unyunyizaji maji kupitia mifereji na mabomba ya maji hili mboga zisinyauke. Wakati mboga zinakomaa, zinavunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa na pia kutumika kama lishe.

Utayarishaji wa mashamba kwa upanzi wa mboga kwa kutumia unyunyizaji wa maji .Mashamba yamelimwa na mabomba ya maji kupitishwa. Unyunyizaji utaanza wakati mboga zinaoteshwa.

Mabomba ya kunyunyizia mimea maji. Mimea imeoteshwa na inahitaji maji ili kushika udongo na kuendelea kunawiri. Mabomba ya maji yamewekwa taratibu ili kufikia mimea yote.

Mfumo wa kunyunyizia mimea maji kupitia kwa mifereji na mabomba ya maji. Mpango huu unazuia mboga zisinyauke, hata wakati wa kiangazi. Mboga zikinawiri, huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa, ili kupata faida.

Shamba la mchanga mwekundu unaopendelewa kwa ukulima. Mabomba ya kufanikisha unyunyuziaji wa maji shambani. Mimea ambayo bado ni changa.

Shamba la mboga ambalo lina mabomba ya kusaidia umwagiliaji maji kwa mboga ili zisinyauke. Mchanga mwekundu umetumika kwa upanzi wa mimea.

Nyasi na mimea ya kurembesha mazingira. Mabomba ya maji yanayotumika, kunyunyiza maji kwenye mimea, ili isinyauke. Mimea husaidia kusafisha hewa kwenye mazingira.

Shamba la mmea wa chai. Mimea inanyunyiziwa maji ili kusaidia isinyauke. Mabomba ya maji na mifereji spesheli ya kunyunyiza maji kwenye shamba inatumika.

Shamba la udongo mwekundu ambao ni bora kwa kilimo na upanzi wa mimea. Mabomba ya kuwezesha kupitisha maji kwenye shamba ili kuotesha mimea.

Miche ya mboga ambayo imepandwa shambani, mabomba ya umwagiliaji maji kwa miche ili isinyauke, mifereji maalum ya kufungua na kufunga.